Chumba kilicho na madirisha yasiyo na pazia. Kuna watu wawili akiwemo mtoto aliyevaa sare. Mama anamdunga sindano wote wamevaa barakoa mdomoni.

Chumbani hospitalini, kuna watu waliosimama. Wengine wamevaa sare za kijani, zingine nyeupe, zingine za rangi ya bluu. Wamevaa barakoa mdomoni kando yao kuna kitanda.

Mtoto amelala kwenye godoro ameinua mikono ameshikwa na mama yake ambaye anacheka. Kando yao kuna mto. Wote wako ndani ya neti. Dirisha limefunguliwa.

Chumba chenye ukuta wa blue , na nyeupe, kuna kitanda ambacho mgonjwa amelalia, na amejifunika shuka nyekundu, na daktari amevaa kanzu nyeupe.

Eneo lenye watu wengi ikiwemo wamama waliobeba watoto mgongoni. Kuna kitanda kilichofunikwa neti, kando yake kuna miti na nyumba ya mabati.

Chumbani ambapo kuna kiti cheusi kuna wamama wawili waliyoketi mmoja ameshika mtoto mwingine ameshika kitabu na kuvaa barakoa mdomoni.

Chumba chenye madirisha mawili yasio na pazia. Kuna watu wawili ambapo mmoja amesimama. Wote wamevaa nyeupe. Kuna meza, na rafu zilizoekelewa vitu tofauti.

Watu ambao wamesimama na wengine kuketi, wakiwa wamevaa barakoa mdomoni, mmoja mwanamke aliyevaa glavu mikononi anamdunga kijana. Kando yao kuna nyumba na miti.

Kwenye kiti cha mti ambapo kuna wamama wawili waliovaa kanzu. Mmoja ameshikilia mtoto na mwengine anampea dawa. Kando yake kuna mwanamme na mti.

Watu wengi walio simama na wengine kuketi kando ya ukuta ya jumba ambapo mmoja amevaa barakoa na wengine pia ameshika sindano.

Gari la wagonjwa limefunguliwa mlango na kuna watu wameketi kando yake na meza ambapo wanazungumza wakitabasamu.

Eneo lenye nyasi kuna hema zilizowekwa kando kumeegeshwa gario ya wagonjwa ambapo kuna watu ndani wengine nje wamesimama kando kuna meza kuna miti nyuma yao na manyumba.

Gari nyeupe lililo na msalaba, ikona watu walioketi kando yao, wengine wamesimama na kutoka kwenye mlango wa ile gari, kando yake kuna miti.

Gari la wagonjwa la hospitalini limeegeshwa ,liko na maandishi na msalaba ya bluu. Watu wanaonekana kushuka. Wengine wameketi kando yake wakiwa wamama. Nyumba imo kiasi.

Gari nyeupe la hospitalini linalobeba wagonjwa imeandikwa kwa rangi ya blue na nyekundu, na kumechorwa picha ya watu watatu.

Gari la kubeba wagonjwa limesimama kwenye eneo lililo na sakafu. Kando yake kuna tangi nyeusi, kuna miti, kuna chumba ambacho kiko na mabati juu.

Mwanamke aliyetabasamu hadi meno inaonekana, na mikoni miwili iliyoshika vifaa vya meno, na kuvaa glovu kwenye mikono.

Chumbani kuna watu wawili waliovaa sare kichwani ambazo zimefanana. Mtu mmoja amelazwa anaangaliwa meno kwa kutumia kifaa kinachotoa meno.

Chumba chenye ukuta mweupe ambapo watu watatu wawili wakiwa wamesimama. Mmoja amelazwa kwenye kitanda. Walio na glavu mikononi na barakoa mdomoni wanamwangalia kwa meno.

Chumba kilicho na chapisho ukutani. Watu wameketi ,mbele yao kuna meza iliyowekelewa vitabu. Wengine wamesimama na kushika kitabu na mmoja ako na mfuko.

Gari ya wagonjwa imeegeshwa kwenye nyasi. Mlango imefunguliwa, watu wawili akiwemo mwanamke ambaye amevaa miwani na koti amesimama kando. Nyumba ziko mbali kidogo na miti yenye majani ya kijani.

Watu zaidi ya nne wenye sare zilizofanana pamoja na kofia wamebeba mtu kwa machela wakimpeleka kwenye gari la mgonjwa, kando ya mti na nyumba moja kubwa la ghorofa.

Eneo lililo na nyasi na watu wamesimama kando kuna mto ulio na maji machafu wengine wanajaribu kuvuka ikiwemo mtu mwenye kuvaa koti la msalaba mwekundu anajaribu kuvusha mama akiwa amemshikilia.

Eneo lenye maji mengi machafu, na watu wamezama ndani wakiangalia kando, wakiwemo watoto, wanaume, na wanawake. Kando kuna miti ya matawi ya kijani, na manyumba.

Watu zaidi ya nane wameketi na wengine wamesimama mmoja anatabasamu mwingine amevaa shati ya bluu ameinamia chini na anaandika kwa kitabu kutumia kalamu kando kuna miti.

Eneo lililo na maji mingi, watu wamesimama na kushika watoto wao kichwani na mikononi. Mwanamke aliyeshikwa na kushika rinda lake. Watu wengine wako juu ya ukuta.

Gari nyekundu ambayo imesimama na kuangukiwa na mti mkubwa juu. Kando yake kuna mtu ambaye anatembea labda kuna msitu ulioko kando yake wenye miti mingi na machupa mbele.

Kando ya nyumba kuna ndoo ya takataka ambalo limeekelewa chupa juu yake, zingine zimeanguka chini kando yake. Kuna matawi yaliyokauka chini na mti.

Takataka mingi zilizowekwa kwa magunia na makaratasi ya rangi ya blue , kuna lori ambalo limejaa mchanga na watu juu, wengine wamesimama kando wakiwemo watoto, na vyumba vya mabati kando.

Chumba kilichofunguliwa na kina sakafu ya vigae. Pazia imo kwenye dirisha. Chini kuna ndoo ya kuweka takataka. Ukuta wake ni wa rangi ya buluu na kuna mtungi kando.

Rafu nyeupe zilizowekelewa dawa, bidhaa za buluu, faili ya waridi, dirisha mbili tofauti, viti mbili, meza nyeusi iliyowekelewa vitabu za machungwa.

Mtungi mweupe uliofunikwa ambao uko na maandishi ya rangi nyeupe, nyekundu na nyeusi umewekelewa juu ya meza. Kando yake kuna kitanda kilicho na godoro ya bluu.

Sakafu iliyoekwa vigae, ukuta wa rangi ya bluu, vifaa vinavyosaidia muuguzi kutembea, kiti cheusi vimeekwa vimekaribiana.

Chumba chenye watu wawili ambapo mmoja amevaa kanzu nyeupe anaandika kwenye meza iliyo na vitabu ikiwemo ya njano, mbele yake kuna tarakilishi ambayo ijawashwa.

Mtungi mweupe uliofunikwa ambao umeekelewa juu ya kabati. Kando yake kuna kitanda chenye godoro ya buluu na umeandikwa kwa rangi nyekundu na ya kijani.

Chumba chenye dirisha ambacho kina maandishi ya njano ukutani. Kina kiti na meza ambayo imewekelewa vifaa tofauti, ikiwemo tarakilishi.

Miguu ya mtu iliyokanyaga kwenye mchanga amefungwa na nyororo yote mbili iliyoekwa kifuli, amevaa viatu vya rangi ya buluu.

Watu wa jinsia tofauti ikiwemo mwanaume mwenye shati ya rangi ya njano amevalia glovu mikononi ambayo anapea mtoto chanjo na wengine wenye herini.

Chumba kilicho na watu ambapo mmoja wao amevaa barakoa mdomoni na shati nyeupe anamdungulia mwanamke aliyeketi chini sindano.

mtoto mchanga aliyevaa ya njano na nyekundu

Chumba chenye vitanda vya rangi tofauti ambapo mtoto amelala na mikono imemshikaa inamvalisha nguo kwenye viganja vyake.

Kisanduku chenye mfereji ambapo maji yanateremka. Mtu aliyevaa barakoa na kofia kichwani, wengine wamesimama kando kiasi, mmoja aliye na shati nyeupe anaosha mkono.

Chumbani kilichoanikwa nguo ukutani. Kuna wanawake wawili waliovaa barakoa. Mmoja ameshika watoto wawili na pana mwingine anawafunika leso na kuna chupa mezani.

Chumbani ambapo kuna watu wawili akiwemo mama, mwingine amevaa glavu mikononi na kushika dawa. Kuna mtoto aliyelazwa kitandani na kufunikwa shuka.

Watu Wawili. Mmoja amevaa glavu na kanzu nyeupe ameshika sindano na kudunga mkono wa mwingine aliye vaa barakoa na kubeba mkoba mkononi.

Chumba chenye sakafu ya vigae na kina vitanda ambapo mwanamke ameketi na mwanamume amesimama. Amevaa nguo za rangi nyeusi.

Mama aliyevaa kitenge ameshika mtoto na kukaa kwenye kiti. Kuna daktari ambaye amevaa kofia kichwani anadunga mtoto.

Mikono mbili ambapo moja imevaliwa saa na uzi mweusi ingine kidole yake kimekatwa na kimevaliwa bangili ya rangi nyekundu.

Mkono wa mtu ambao umeumia. Umefungwa bandeji kwenye kiganja. Umeekelewa kwenye nguo ya rangi ya kijani.

Kiwanja chenye rangi ya waridi kimechorwa kwa mistari nyeupe, ambapo kuna mwanaume ameketi chini, ako na ishara ya kuumia, aliyevaa kaptura nyeusi.

Mwanamke aliye na baiskeli ambaye ameinama ishara ya kuumia mgongoni, amevaa kofia kwenye kichwa Yuko kwenye lami na kando kuna mlima.